Wanafunzi wanaonekana wakiwa kwenye maabara mmoja aliyevalia miwani na nywele iliyochanwa vizuri pamoja na sare nyeupe anaonekana na moto ukiwa umewaka mbele yake.

Mganga aliyevalia nguo nyeusi. Anaonekana ameketi chini. Mkononi ameshikilia kifaa chake cha kazi. Kitambaa nyekundu inaonekana imetandazwa pale na kitabu kinaonekana pia pale, chenye mfano wa Bibilia.

Mama moja aliyevalia shati ya rangi ya samawati iliyochanganyika na nyeupe na nyekundu na kufunga leso kichwani. Anaonekana ameleta mwanawe hospitalini anayedungwa sindano kwenye mkono wake wa kulia, mhuguzi ambaye ni mwanamke amevalia nguo ya rangi nyeupe.

Kina mama wamepanga foleni. Mmoja wao aliyevalia barakoa anaonekana ameketi chini. Anadungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Muuguzi amevalia nguo ya rangi nyeupe.

Mzee mmoja, aliyevalia barakoa pamoja na kofia kichwani. Anaonekana akidungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Anapitia maumivu makali. Muuguzi ana Pete kwenye mkono wake wa kushoto.

Mama aliyesuka nywele na kuvalia sweta nyeusi na barakoa pia ,amemleta mwanawe kwenye kliniki aweze kuhudumiwa na muuguzi mwanamke, anayemdunga sindano kwenye paja lake la kushoto. Naye pia amevalia barakoa na sare zake za kazi za samawati.

Watu wawili wazima, waliovalia barakoa na shati zenye rangi ya manjano. Wanaonekana wananawa mikono. Sabuni ii mbele yao. Ni wakati wa mchana na mmoja amevalia mfukoni mgongoni.

Mama moja aliyevalia kofia nyeusi anaonekana ameleta mwanawe hospitalini anahudumiwa na muuguzi aliyevalia sare nyeupe na miwani machoni, anampa chanjo mdomoni.

Mama mmoja aliyevalia barakoa na miwani machoni, pamoja na kusuka nywele anaonekana amefunga macho kutokana na maumivu ya sindano anayedungwa kwenye mkono wake wa kushoto. Muuguzi anamhudumia akiwa amesimama.

Eneo hili ni la ukame. Jua inawaka, mti ni moja, mimea imemea huku na kule, anga ina mawingu na milima inaonekana kwa umbali mbali, mawe pia inaonekana.

Chupa yenye dawa ya aina ya polio iko mezani pamoja na vifaa vingine vya matibabu ikiwemo sindano ziko tayari kwa utendakazi wa utabibu.

Daktari mmoja mwanaume, aliyevalia sare zake za kazi pamoja na barakoa. Amenyoa safi na anamshughulikia mgonjwa mmoja mwanamke, ambaye amevalia miwani machoni na anashughulikiwa shida ya meno.

Mwanaume mgonjwa, anaonekana akiwa amevalia barakoa. Yuko hospitalini, anahudumia, pamba ikiwa imeshikiliwa mkononi mwake wa kushoto. Anayemhudumia ni mwana kike na anaweza kuangalia upande mwingine.

Mkulima mmoja anaonekana akiwa shambani amevalia nguo nyeupe, kofia kichwani, mtungi mgongoni, maji mengi inaonekana ikiwa pale shambani.

Wanafunzi watatu wawili wa kike na mmoja wakiume wanaonekana wakiwa wamevalia sare za shule na chupa mkononi wakiwa wamepanga foleni tayari kuchota maji kwenye mtungi ulioandikwa we drink clean water donated by Health care mwalimu wao wa kike akiwaelekeza wanapofanya hivi.

Mwanamke mmoja msomali aliyevalia sare inayojulikana kama hijab anaonekana akiwa anatafuta kuni kwenye eneo la ukame. Miti imesimama, anga ya mawingu na jua ni kali.

Mwuguzi aliyevalia sare za kazi, anaonekana akimdunga sindano mgonjwa mmoja aliyeketi chini kwa mkono wake wa kushoto, ambaye anapitia uchungu mwingi sana.

Karatasi mbili zenye dawa zinaonekana zikiwa zimeandikwa tiba herbs research powerful soap pamoja na chupa mbili zenye vifuniko nyeupe na lingine lenye kifuniko ya rangi ya manjano.

Watoto wawili wadogo, mmoja wa kike na mwingine wa kiume wanaonekana kando ya mtaro wenye taka na maji chafu wana vibuyu viwili jua inawaka kali sana juu yao.

Madaktari wawili waliovalia barakoa, wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa mmoja mwanamke aliyesuka nywele, ambaye amelazwa pale hospitalini, mwangaza unaonekana usoni mwake.

Darkati mmoja wa macho ambaye ni mwanamue, aliyevalia sare nyeupe anamhudumia mgonjwa mmoja ambaye ni mwanamke, aliyesuka nywele na kuvalia nguo nyeusi, kwenye maabara ya pale hospitalini.

Watu kadhaa wamesimama barabarani. Ardhi kando yao inaonekana kanakwamba i karibu kuporomoka, mafuriko yanaonekana kwa uwingi na maji inatiririka kwa mwendo wa kasi sana.